Usukani wa gari unaonekana ukiwa imara na sehemu ndogo ya kiti iliyopembeni inangozi laini iliyoshonwa kwa umakini kupitia dirisha, magari mengine yanaonekana kwa mbali yakiwa yameegeshwa yakionesha mazingira ya eneo la maegesho na duka la magari mwanga asili unaingia ndani ukimulika usukani huo na kuipa mvuto zaidi.

Kabati lenye rafu safi na nadhifu limejaa chupa kadhaa za maziwa safi ya dukani. Mwanamke wa makamo anaonekana akiweka kwa uangalifu chupa moja ya maziwa pembeni ya nyingine akihakikisha kila chupa inasimama vizuri, rangi ya maziwa inang'aa ndani ya chupa za plastiki zilizopangwa kwa unadhifu.

Vitanda vimepangwa kwa mstari ndani ya jengo la kisasa, kila kimoja kikiwa kimetandikwa kwa mashuka safi, yaliyokunjwa kwa ustadi. Muundo wa kila kitanda unaonyesha ubora wa mbao na kazi ya mikono ya wataalamu. Mwanga wa dukani unayamulika vizuri mashuka, huku kufanya vitanda hivyo kuonekana vya kuvutia kwa wateja.

Masofa yamepangwa kwa mpangilio wa kuvutia ndani ya duka, kila moja likiwa limewekwa kwa nafasi inayotoa muonekano kwa upana, duka lenye taa zinazomulika huku zikisistiza umaridadi wa samani hizo. Ni mazingira yanayomvutia mteja kuangalia masofa hayo kwa ukaribu.

Mihogo imepangwa kwenye mbao kadhaa juu ya meza ya biashara, huku nyanya zikiwa zimewekwa pembeni kwenye visado vidogo. Mwanamke muuzaji amesimama nyuma ya meza akiwa tayari kumuhudumia mnunuzi aliesimama pembeni kwa uvumilivu akisubiri huduma. Sauti za soko na shughuli za kila siku zinaendelea kuzunguka eneo hilo zikionesha maisha ya kawaida ya biashara.

Mfanyabiashara ya uuzaji wa matunda sokoni, ameshika tama, ishara ya kuonyesha uchovu katika utekelezaji wa kazi hiyo. Matunda ni bidhaa bora katika kujenga afya ya kila mwanadamu, kila mtu anashauriwa kutumia matunda ili kuwa na siha bora.